Maonyesho ya nguo za wanaume yamepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe, yakijumuisha mashati, fulana na jaketi za rangi mbalimbali. Nguo nyingi zinafuata mada ya samawati na rangi za udongo, zikionyesha mtindo maridadi na wa kawaida. Picha mbili zenye mwafaka za wanaume waliovalia nguo zinazofanana, zimebandikwa ukutani zikiongeza mvuto na kuwapa wateja mawazo ya jinsi ya kuvaa.

Duka la nguo limejaa shati za wanaume zilizokunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza ya mbao. Mkusanyiko huu mkubwa una shati za rangi tofuati tofauti, na muundo wa miraba, zikiwemo za rangi za samawati, kijani, na nyekundu, nyeusi.

Maonyesho ya duka la rejareja yenye kupendeza yanaonyesha aina mbalimbali za kofia maridadi na vitambaa vya shingo ikiwa ni pamoja na kofia pana za majani na mitandao ya rangi ya samawati na nyeupe. Vielelezo viwili vya wanawake vimevalia mavazi myeusi na kijivu vikiwa vimepambwa kwa mikufu maridadi na miwani ya jua.

Duka la nguo linaonyesha saini lililowekwa kwenye rangi ya bendera ya Italia kijani nyeupe na nyekundu likivutia wateja. Ndani rafu nyingi zimejaa viatu vya kiume na vya kike vya mitindo mbalimbali vikiashiria mteuzi mpana.

Duka la kifahari linaonyesha bidhaa mbalimbali za nguo na vifaa kama vile viatu, mikoba na nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu zenye mwanga. Katikati kuna sofa nyeusi ya ngozi na meza ndogo zikiashiria eneo la kupumzika kwa wateja. Upande wa kulia kuna rafu za vioo zilizojazwa sana na vito vingine vya mapambo zikionyesha mvuto wa bidhaa za anasa.

Duka la nguo limejaa rafu ndefu zilizo jaa mavazi ya mtindo mbali mbali. Nguo za kike za rangi tofauti kama vile zambarau, samawati na kijani kibichi zimetundikwa kwenye reki zikitoa chaguo nyingi kwa mnunuzi. Mwangaza mwingi kutoka kwenye taa za dari inamulika bidhaa huku mifuko na pochi zikipamba sehemu ya nyuma ya duka.

Duka kubwa la nguo limejaa reki ndefu zilizojaa mavazi ya mitindo tofauti. Wateja kadhaa wanatembea kati ya njia wakichagua nguo, baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa. Mwangaza mweupe kutoka kwenye taa zaa dari zinamulika bidhaa zote ikionyesha wingi wa chaguo na shughuli za ununuzi.

Safu ndefu ya miwani ya jua imepangwa kwa umaridadi kwenye viunzi viwili virefu vya chuma ikionyesha aina mbalimbali za fremu na lensi. Upande wa kushoto rafu zimejaa viatu vya ngozi ya rangi tofauti vikikamilisha urembo wa duka.

Rafu za kisasa zimejaa vito vya dhahabu na fedha vikionyesha uzuri wa kipekee. Mikoba maridadi imepangwa kando ikiongeza mvuto kwa bidhaa. Miwani ya jua yenye mitindo mbalimbali imewekwa kwa umaridadi ikionyesha ubora. Duka hili linaonekana kutoa bidhaa za kifahari zinazovutia macho ya wateja.

Ndani ya duka kubwa, nguo nyingi zimepangwa kwenye paundevi za chuma. Upande mmoja kuna makundi ya jeans, kisha upande mwingine nguo za watoto zimepangwa vizuri. Viatu vimepangwa kwenye rafu za dhahabu, kikiwemo sneakers na viatu vingine. Sakafu ina vigae vyenye muundo wa kahawia na nyeupe. Ni kituo chenye mwonekano safi na wa usafi huo.

Katika duka la kisasa la mavazi. Bandia amevaa kofia kubwa ya majani, miwani ya jua na nguo yenye maua mekundu akionyesha bidhaa mbalimbali. Mezani mbele yake kuna pochi za kifahari na vito vya mapambo vilivyopangwa kwa umaridadi vikiwa vimeambatana na shanga na mikufu kwenye vazi la bandia lingine. Rafu zilizojaa nguo na viatu vimezunguka eneo, vikijenga mandhari ya ununuzi wa mitindo.

Duka linaonyesha nguo za michezo zilizopangwa vizuri zikivutia macho ya wateja. Nguo zenye rangi mbalimbali zimening'inia kwenye reki zikionyesha mitindo ya kisasa. Watu wanatembea mbele ya duka wakionyesha shughuli nyingi. Sakafu yenye marumaru nyeupe inaakisi mwangaza ikiongeza uzuri wa eneo hilo.

Duka hili la nguo linaonyesha mavazi mengi yaliyopangwa vizuri yakionyesha mitindo mbalimbali. Mashati na makoti yamening'inia kwenye reki ndefu yakisubiri wateja. Rafu zilizojaa viatu vya ngozi vimetundikwa juu zikitoa chaguo nyingi. Mwangaza mkali kutoka dari unaangazia bidhaa ukivutia macho ya wanunuzi.

Duka kubwa limejaa wateja wakichagua nguo zikiwemo sare za shule na vitu vingine vya kuvaa. Nguo zimetundikwa kwenye stedi nyingi zikiunda njia za kupitia kwa urahisi. Mwanaume mmoja amevaa koti la rangi ya machungwa akionyesha labda ni mlinzi wa eneo.

Hili duka la viatu linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Kila rafu imejazwa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo raba, sandali, na viatu vya wazi. Rangi za viatu zinatofautiana kuanzia nyeusi, kahawia, hadi samawati, ikiongeza mvuto. Mwangaza hafifu ndani ya duka unafanya viatu ving'ae ikivutia wateja kuvitazama.

Viti vya ngozi nyeusi vilivyo na ushonaji mweupe vimejipanga kwa uangalifu ndani ya gari, vikiakisi ubora na usasa. Paa la kioo kuruhusu mwanga wa jua kuingia ndani ,ukiangazia dashi bodi na usukani wa gari. Ukuta wa matofali unaonekana kwa mbali, nje ya dirisha huku mikeka ya sakafu ya rangi ya dhahabu, ikiongeza mguso wa anasa.

Gari jeupe aina ya Volkswagen Tiguan limesimama kwenye barabara likionyesha muundo wake wa nyuma maridadi. Taa nyekundu za nyuma zinang'aa zikionyesha nembo za Tiguan na vibandiko vidogo. Majengo marefu ya kisasa na miti imejipanga nyuma ya gari ikitoa mazingira ya jiji la kisasa.

Mwanamume anasafisha gari jekundu lililoharibika kwa kutumia bomba la maji. Gari hilo halina sehemu ya mbele na mambo yake ya ndani, yameachwa wazi. Utaratibu wa usafishaji unafanyika kwenye uwanja wa nje ulioko karibu na gari jingine.

Nafasi ya nyuma ya gari inaonekana wazi, ikionyesha viti viwili vya nyuma vilivyofunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu na mkanda mwekundu wa kiti, unaonekana kutoka kiti cha upande wa kushoto. Viti vya mbele pia vikiwa vimefunikwa kwa kitambaa sawa cha kijivu, vinaonekana vikiwa vimetazamana mbele.

Mkono mmoja unampa mwingine funguo za gari ukiashiria makabidhiano ya mali au kukamilika kwa biashara. Kwenye karatasi hilo juu ya ubao wa kuandikia kuna kalamu na mfano mdogo wa gari la rangi ya kahawia ukisisitiza mada ya shughuli.

Mwanamke anazugumza na mwanaume wakiwa katikati ya magari kwenye chumba cha maonyesho. Magari mapya ikiwemo gari la samawati na jekundu yamepagwa ndani ya jengo hilo kubwa wote wanaonekana kuchuguza magari haya kwa makini na kupiga gumzo.

Kofia ya injini ya gari imebuka juu ikifichua injini kubwa yenye vipengele vingi vya chuma na plastiki, vikionyesha utata wa mfumo wa injini. Betri nyekundu inaonekana upande wa kulia ikiwa imeshikamana na nyaya nyingi zinazoendesha mfumo mzima wa gari.

Gari jeupe la kisasa yenye asili ya kijerumani lenye nembo ya Volkswagen na magurudumu meusi yenye kung'aa limesimama kwenye barabara yenye lami. Taa za mbele zinang'aa zikionyesha muundo wa mbele wenye nguvu na maridadi. Nyuma yake, majengo marefu na miti ya kijani yanaunda mandhari ya mji matulivu.

Gari aina ya pikapu limesimama kwenye nyasi zilizokatwa vizuri. Ikiwa imeelekezwa kulia huku madirisha yake meusi yakionyesha mazingira. Msitu wenye miti mirefu ya kijani kibichi hunazunguka gari ikitengeneza mandhari tulivyo na ya asili. Mwanamume ameketi nyuma ya gari akionyesha utulivu na amani.

Lori refu linasafirisha magari mengi kwenye barabara kuu likionyesha huduma ya usafirishaji. Magari mapya yamewekwa juu kwa usawa yakiwa tayari kusafirishwa. Magari mengine yanaonekana nyuma yakionyesha msongamano barabarani.

Wanaume wawili wamesimama ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Mmoja amayevaa suti ya samawati na shati la miraba anaonekana kama mteja anayevutiwa. Mwingine aliyevaa suti ya kijivu na tai anaonekana kuwa muuzaji wa magari akieleza Kwa ishara za mikono. Mbele yao kuna gari jekundu likionyesha sehemu ya mbele. Katika sehemu ya nyuma kuna magari mengine yanayouzwa. Madirisha makubwa yaliyowazi yanafanya nafasi hiyo kuwa angavu ikiruhusu mwanga wa asili kuonyesha magari vizuri.

Lori refu la kubebea magari limesimama nje likiwa limebeba magari kadhaa yaliyopangwa kwenye ghorofa mbili. Magari meupe na meusi yamepakizwa kwa uangalifu yakionyesha muundo wa kisasa. Jua linawaka juu ya eneo hilo likimulika barabara ya lami na majengo ya nyuma yakionyeshwa shughuli za usafirishaji.

Gari jeupe la michezo limesimama mbele ya kituo cha huduma likionyesha muundo wake maridadi. Milango miwili ya glasi inatoa fursa ya kuingia ndani ikiwa na maelekezo ya usalama. Taa za juu zinatoa mwangaza mkali zikiangazia eneo lote. Hii ni kituo cha kisasa kinachotoa huduma za magari.

Jengo kubwa la maonyesho limejaa magari mapya yaliyopangwa kwa uangalifu kwenye sakafu nyeupe inayong'aa. Magari ya aina mbalimbali yakiwemo meupe, mekundu na ya dhahabu yamepaki yakionyesha miundo tofauti. Madirisha makubwa yanaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani yakimulika magari na kuyafanya yaonekane vizuri kwa wanunuzi.

Gari kubwa la aina ya SUV lenye rangi ya fedha limeegeshwa ndani ya eneo la kuegesha. Mbele lina bamba kubwa la chuma na taa zinazong'aa likionyesha ukakamavu. Matairi yake yanaonekana kuwa na vumbi yakipendekeza limefanya safari ndefu au limepita njia za vumbi. Mwangaza hafifu ndani ya eneo la kuegesha unaangazia muundo wake dhabiti.

Gari jeusi limeegeshwa kando ya barabara likionyesha muundo wake maridadi. Stationi ya mafuta inaonekana nyuma ikionyesha eneo lenye shughuli. Anga la samawati lina mawingu meupe yqliyotawanyika liki pamba manthari. Njia ya miguu ina matofali yaliyo pangwa vizuri ikionyesha usafi wa eneo hilo.

Nyama mbichi ya ng'ombe imepangwa ndani ya friji kubwa ya kioo, ikiwa tayari kwa wateja. Nyama zingine zimetundikwa juu ya friji kwa ajili ya kuonyeshwa ikionyesha sehemu ya machinjio. Wafanyakazi wawili wamevalia kofia nyekundu na nguo nyeupe wakihudumia wateja na pia kuandaa nyama.

Trei nyingi za mayai zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za chuma zenye rangi ya kijani. Baadhi ya trei zimejaa mayai ya rangi ya kahawia na meupe huku zingine zikiwa tupu na zimepagwa pamoja. Trei tupu zina rangi mbalimbali kama vile nyekundu, kijani, samawati na njano vikiongeza mvuto wa kuona kwenye eneo la kuhifadhi.

Soko kubwa linaonyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri, ikiwa milima ya karoti, na rundo la matunda na mboga. Wateja na wachuuzi wanatembea katikati ya vibanda, baadhi wakiwa wamesimama nyuma ya kaunta zenye mizani ya bidhaa.

Mtaa wenye soko la matunda na mboga umefurika bidhaa zilizopangwa. Watu wanatembea katikati ya vibanda vya wazi vilivyofunikwa kwa mabati. Jengo refu la orofa nyingi linaonekana kwa mbali chini la anga lenye mawingu.

Soko hili la wazi linaonyesha viatu vingi vilivyopagwa kiholelaholela vikisumbiri wanununuzi. Viatu vya kike na rubber vimetawanyika juu ya meza vikiwa na rangi mbali mbali baadhi ya viatu vina bei iliyoadikwa wazi ikionyesha dhamani yake. Nguo zenye muundo wa vitege vimetudikwa nyuma vikiogeza rangi kwenye soko.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa vikapu vingi vilivyofungwa kwa mikono , vikiwa na maumbo, ukubwa na rangi tofauti. wanawake kadhaa, wamekaa katikati ya bidhaa hizo wengine wakiwa wamepumzika na wengine wakiwahudimia wateja.

Miundo ya mabalo makubwa ya nguo yaliyofungwa vizuri kamba nyeusi imara. Kila ambalo limebanwa sana likiwa na nguo tofauti tofauti ndani yake zikionyesha mitindo mbali mbali, baadhi ya mabalo yana viandiko ya lebo zikiwa na maandishi yanayoonyesha aina ya nguo. Mazingira yanaonyesha kama magala ikionyesha mahali pa kuhifadhi bidhaa. Wingi ya mabalo inaashiria ishara kuwa ya nguo labda ya mitumba zikikusanyishwa kusubiri usambazaji.

Rundo kubwa la nguo za mitumba lenye rangi na maumbo tafauti linanajaza sehemu kubwa ya picha ikionyesha uteuzi mpana. Baadhi ya watu wanaonekana kwa mbali wakichambua nguo hizo, wakipendekeza shughuli ya biashara. Mandhari inaonyesha duka au soko la nguo ambapo bidhaa zimepangwa bila mpangilio maalum.

Soko kubwa la ndani limejaa vibanda vingi vinavyoonyesha bidhaa mbalimbali ikiwemo maua bandia na sanaa za mikono. Njia nyembamba zimejaa wanunuzi na wajuuzi wakitembea, wakipendekeza mandhari yenye shughuli nyingi. Mwangaza hafifu unaangazia bidhaa ukizizitisha utofauti na wingi vitu vinavyouzwa.

Mradi huu unaonysha duka la nje likiwa limejaa shanga zenye rangi mbalimbali zikiwemo mikufu mirefu na vikuku vya kupendeza. Bidhaa hizi zimewekwa kwa ustadi kwenye vibao zikiunda onyesho la kuvutia la ufundi wa sanaa. Watu wawili wanatembea mbali kidogo wakipitia njia iliyo karibu. Mwangaza hafifu unaashiria labda asubuhi au jioni.

Watu wengi wanatembea katikati ya soko wakiwa wamebeba mizigo mikubwa ya bidhaa. Kuna sehemu za soko zilizoezekwa kwa paa za mabati zenye umbo la nusu duara zikitoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi majengo marefu yanaonekana nyuma ya soko yakionyesha mazingira ya mjini.

Duka hili limejaa bidhaa za sanaa na ufundi zilizopangwa kwa uangalifu. Shanga zenye rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye kuta zikivutia macho. Vinyago na picha za kale zimepangwa kwenye rafu zikionyesha utamaduni tajiri. Mwangaza hafifu inaangazia bidhaa ikitengeneza mazingira ya kupendeza.

Jengo refu la ghorofa lenye kuta za kijivu na milia ya zambarau, linafikia juu angani, likiwa na madirisha mengi yanayoakisi anga ya samawati. Waya nyingi za umeme zinapita mbele ya jengo vikionyesha uasilia wa mazingira ya mjini.

Jengo la orofa lenye kuta za rangi ya zambarau na kijivu linasimama chini ya anga safi la samawati. Mabango kadhaa ya matangazo ikiwemo kukodisha yamebandikwa kwenye kuta za jengo. Juu ya paa matenki ya maji yanaonekana yakionyesha huduma za msingi zinazopatikana.

Nyumba ya ghorofa mbili yenye rangi ya njano na kijivu inasimama katikati ya bustani iliyo tunzwa vizuri .Viti vyeupe vya bustani vimewekwa mbele ya ua mrefu wa kijani, ukiongeza uzuri na utulivu wa mazingira. Maua ya njano yanachanua mbele kabisa, yakipamba eneo hilo kwa rangi angavu na kuvutia macho.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana chini ya anga safi. Maduka na biashara ndogo ndogo zimepangwa kwenye ghorofa za chini. Mawingu meupe yanapamba anga samawati yakionyesha siku yenye jua.

Jengo kubwa la ghorofa linaendelea kujengwa. Vibao na mbao za ujenzi zimefunika pande zake zote. Anga ni la samawati na mawingu meupe yametawanyika uku sehemu nyingine ya jengo ikionekana kwa umbali.

Jengo refu la ghorofa mbili lenye rangi ya samawati lina mduka kadhaa yaliyopangika chini likiwemo tawi la Safaricom upande wa kushoto. Kuna ngazi za chuma za rangi ya samawati zinazopanda kuelekea ghorofa ya pili na pia bango la kukodisha linaonekana likining'inia kwenye ghorofa ya kwanza kuashiria nafasi za kupangisha.

Bango kubwa la biashara linaonyesha jengo refu la kisasa likitangaza maendeleo ya Hayat Heights. Maandishi makubwa yanaelezea mpango wa malipo rahisi yakivutia wanunuzi. Barabara iliyojengwa vizuri inaonekana mbele ikionyesha ufikiaji rahisi. Anga la samawati lisilo na mawingu linafunika eneo lote likitoa mwonekano safi.

Majengo mawili aina ya ghorofa yanaonyesha usanifu wa kisasa. Jengo la chini lina kuta za rangi ya machungwa na paa la rangi nyekundu ikiwa na madirisha yenye kioo kinachong'aa. Jengo lingine lilioinuka zaidi lina kuta za rangi ya dhahabu na muundo sahili likikamilisha mwonekano wa mjini chini ya jua kali.

Ua huu wa nyuma na maji ya mvua yaliyohifandiwa kwenye tanki kubwa, yakionesha matumizi endelevu ya maji. Mimea michache imepandwa kando ikionesha juhudi za ukulima. Nyumba za ghorofa mbili zenye rangi ya machungwa zinaonekana nyuma zikionesha makazi ya kisasa. Anga la samawati linaonekana wazi likifanya mazingira yaonekane maridadi.

Jengo refu la ghorofa linasimama chini ya anga safi la samawati likionyesha maendeleo ya jiji. Miti michache na vichaka vimeota karibu na jengo hilo likiongezea rangi ya kijani. Udongo uliokauka unaonekana mbele ukionyesha eneo la wazi. Mawingu meupe yametawanyika angani yakipamba mandhari na siku yenye jua.

Upeo mpana wa duka la kisasa la vyakula unaonyesha sehemu mbalimbali za bidhaa, ikiwemo sehemu ya nyama na nafaka nyingi zilizopangwa vizuri. Sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia inaangazia mwangaza, kutoka taa zinazoning'inia zikionyesha mazingira safi na yenye mpangilio. Wateja wanazunguka kwenye corridor wakichagua bidhaa wanazotaka wakionyesha shughuli nyingi za biashara.

Rafu ndefu za vioo zimejaa aina mbalimbali za bidhaa za nyama zilizofungashwa vizuri, huku jibini za mviringo zikiwa zimewekwa juu ya vibanda. Katika sehemu ya mbele kuna bango lililoashiria sehemu ya matunda na mboga. Taa nyingi zimewekwa juu ya dari zikiangaza eneo lote la duka kwa mwangaza wa kutosha.

Kuna duka kubwa lenye viatu vingi vilivyopangwa vizuri kwenye rafu, vikiwemo vya aina mbalimbali na rangi tofauti. Mabango ya matangazo ya bata yanaonekana wazi mbele ya vikapu. Duka pia lina sehemu ya kuuza baiskeli na vifaa vingine vya kuchezea.

Duka kubwa lina sakafu ya vigeve, jometri na dari ya mbao likionyesha mkate na bidhaa zingine za kuoka kwenya kaunta ya kioo. Rafu ndefu zimejaa ndizi, viazi na bidhaa nyingine za chakula . Maandhari hii inaashiria duka kubwa la kisasa .

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo za watoto na vifaa zingine zikiwakilisha mpangilio wa duka. Nguo ndogo zimetundikwa vizuri kwenye pau zikionyesha rangi tofauti na mitindo mablimbali. Sakafu ya kijivu inaelekea mbele ikionyesha nafasi wazi ya ununuzi.

Duka kubwa la kisasa limejaa bidhaa za nyumbani zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Sufuria na vyombo vingine vya kuoikia vimewekwa kwenye rafu nyeusi vikionyesha wingi wa chaguo. Taa za ndani zinatoa mwangaza mkali zikiangazia kila kona ya duka.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali zikionyesha wingi wa chaguo. Karatasi za choo zimewekwa mbele zikiwa kwenye ofa maalum. Njia za duka zimepangwa vizuri zikionyesha mpangilio mzuri. Duka hili linaonekana kuwa la kisasa na limejaa bidhaa za kila siku.

Mwanamke anasukuma to toroli akitembea kwenye njia pana ya duka kubwa, akiwa amezungukwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaaa mbalimbali. Ubao mwekundu unaonesha namba kupi na nne na kuoroshesha vitu kama sabuni na dawa ya kuulia wadudu, ukielekeza eneo husika. Dari yenye mwangaza mwingi inaonyesha nafasi kubwa ya ununuzi, huku wateja wengine wakionekana kwa mbali.

Onyesho la baridi limejaa bidhaa za maziwa zilizopangwa vizuri. Vikombe na chupa za mtindi zinaonekana kwenye rangi nyingi zikionyesha ladha mbalimbali. Kesi za maziwa zimepangwa chini zikiwa tayari kuchukuliwa na wateja. Njia za duka ni safi zikionyesha umakini wa usafi.

Ni duka kubwa la kisasa limejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mikate iliyopangwa kwenye rafu za mbao kushoto. Njia pana inaongoza kuelekea sehemu za matunda na mboga, ambapo wateja wachache wanaonekana wakitembea. Upande wa kulia, kuna rafu zilizojaa vinywaji na matoleo maalum, zikipambwa kwa mapango mekundu yanayoashiria punguzo.

Baiskeli nyingi za watoto zimepangwa kwa safu ndefu yenye sakafu nyeupe. Kila baiskeli ina rangi yake tofauti kama vile nyekundu, kijani kibichi na zambarau zikiongeza mvuto. Viti vya plastiki zimekusanywa nyuma vikisubiri wateja. Duka hili linaonekana kuwa pahali pazuri pa kupata vitu mbalimbali vya nyumbani.